Hii imefungwa fungwa kwa khai kando kando. Wakulima wanazitengeza kuziuza na kuzipeleka sokoni. Watu wanauza nyasi kuwapelekea wanyama ili wanyama wawe na chakula siku yao.

Wamewekwa ndani ili wapewe dawa kwa sababu ugonjwa yao yamezidi pia wanalishwa vizuri. Chakula chao kina manufaa na pia imeumizwa afya ya kutosha. Ng'ombe inafaa kuwa na afya nzuri.

Ndizi ikosawa imeiva kabisa. Sasa iko tayari kupelekwa sokoni ili kuuzwa. Wanunuzi wananunua ndizi kosawa kwa sababu ndizi ina manufaa mengi. Na pia inatumiwa kwa maandalizi ya chakula.

Ndizi kwa wingi. Ndizi hili imepandwa kwa laini. Ina mavuno nyingi sana. Ndizi pia ina afya mzuri. Inamea sana na ina haraka. Watu wanapata manufaa ya ndizi hii. Wanauza na kuzipata pesa zao.

Anakamu a ng'ombe maziwa, ng'ombe huyu ana maziwa nyingi sana kwa sababu amekula nyasi nyingi, na pia kupewa maji na kulishwa vizuri na kuishi kwa afya.

Ndizi hii imeiva sana. Imepasuka hadi ina haribika kwa sababu imeiva kiasi imefika wakati wa kutumiwa kama chakula ama maandalizi.

Ndizi hilo limeiva Sana. Liko tayari kutumiwa na kuwekwa chakula. Watu wanapenda ndizi. Ndizi ina afya bora na pia inasaidia mtu anapougua magonjwa.

Wamama hawa wanauza maziwa. Wanazikamua kutoka wanyama wao na kuleta sokoni ili waweze wapate pesa yao ya siku na kulisha watoto wao. Wanazitengeneza maziwa na kuweka kwa mabakuli kuleta sokoni.

Safisha maziwa baada ya kukang'amua kutoka Ng'ombe, maziwa hii inatengenezwa na kupelekwa mahali pengine na eneo zingine kuziuza, watu wanahitaji maziwa Kwa wingi.

Ndizi hili limesafirishwa sokoni baada ya kuvunwa kutoka shambani. Zimepangwa mahali ili kuuzwa. Zimepangwa ili watu wauze kwa haraka na kupata pesa zao.

Anakamua ng'ombe. Ng'ombe hii ina maziwa mingi sana kwa sababu imelishwa chakula nyingi. Amekula nyasi ya kutosha, pia anasaidia watu kupea maziwa ili waweze kujinunulia maisha yao ya kisiku.

Shamba hili ni kubwa sana. Ndizi imemea kwa laini. Ndizi pia ina afya ya kutosha kwa sababu imetengenezwa na imefanyiwa kupewa madawa ili iwe inamea kwa haraka.

Wakulima hawa wanapanda ndizi. Wanapalilia chini vizuri. Wanaiweka maji ili mimea ipate maji ya kutosha. Wanaieka vizuri ili isianguke na upepo kuangushwa.

Mahindi hii imepikwa na kuchomwa kwa moto. Mkulima ameziweka pale ili zikauke na baadae kuzipeleka sokoni ili auze. Anapata siku yake chakula yake hapa kwa hii mahindi.

Ndizi hili ni mbaya, ndizi haijaiva kwa vizuri, watu wanazitumia kutengeneza kama chakula na kuzipika. Ndizi pia ina afya bora, inasaidia watu kutengeneza mwili.

Ng'ombe hao wamekufa walikula nyasi iliyokuwa na sumu imemea kwa shamba, nyasi hiyo ilikuwa na uchafu na wadudu pia, wanyama hao walikula ng'ombe sasa wote waliisha na kukufa.

Ndizi hili limekua tayari kuwa imeiva na inafaa ichukuliwe ipelekekwe skoni ili wananchi wauze na watu wapate faida. Mkulima analima ndizi iliwasaidie watu ana pia soko iwe na ndizi ya kutosha.

Ndizi haijaiva sana. Inapelekwa sokoni na kuuzwa. Baadaye watu wanaitumia kupika kama chakula. Inafaida nyingi kwa watu. Pia inasaidia watoto wadogo.

Miti mikubwa ina ndizi mingi sana. Mimea huu imemea sana kwa wingi, maji yanapewa kila siku iwe na afya bora na isiwe na ukame wa kuisha ndizi inalimwa vizuri kwa kila siku.

Shamba hili limechomeka. Mimea, ndizi pia imechomeka. Moto umeharibu mimea na kuifanya iwe imeisha. Ndizi zimechomeka hadi zimekuwa zimebadilika "colour".

Ng'ombe hawa wanapandishwa na kupelekwa mahali pa kufanyisha afya yao na kuitibu. Vingine kuwekwa dawa na kuifanyiwa hali yao ya afya juu na kuikua inaleta wanyama wengi hapa.

Pia wanatengeneza chai tamu. Chai hii inatengenezwa na watu wengi kwa sababu chai ni nyingi. Unaweka maziwa ya kutosha ili iwe na ladha na ifurahishe watu wanapokunywa na wasikuwe na wasiwasi.

Ndizi hizi zinapelekwa sokoni ili kununua. Watu wameipanga ndizi hiina kuishukisha kutoka mti yao na ziko tayari kupelekwa sokoni na kuiuza kwa watu.

Mfugaji huyu anaipatia ng'ombe huyu dawa. Na kuidunga vizuri ambapo ng'ombe amekuwa mgonjwa na kuimarisha hali ya wanyama iko kwa hali ya juu sana. Na anaifanya shughuli za kuitengeneza maisha ya wanyama.

Jua kali hawa wanatengeneza aina mbalimbali za vyombo na wanaitumia chuma ngumungumu kuitengeneza vitu za kutumia nyumbani na vinginezo ambazo zinasaidia sana.

Haya ni maziwa lala, maziwa haya inasaidia watu wengi ambao wanapenda kunywa maziwa. Hua watu wa bandia wanapenda kunywa maziwa hii na kuifanya pia ina mafuta juu hua wanaiweka kwa chakula.

Mama huyu amevuna ndizi na kuiweka mbele ya shamba yake ili watu wanauza apate pesa yake ya siku hayo.

Mtu anakamua ng'ombe.Ng'ombe hii ni maziwa mingii. Anapewa nyasi na maji mingi ili alete maziwa kikamilifu. Watu wanapata pesa kila siku na pia wananunua nayo vitu zingine za nyumbani.

hapa ni kwa shamba, shamba hii ni la ndizi ambalo limelimwa kwa namna nzuri, ndizi inasaidia kufaidisha watu chakula na manufaa mengi, pia inasaidia chakula kwa wanyama .

Mti hii imepaliliwavizuri mahali ya kupata maji , maji yanajaa kwa mahali yake pia inamea kwa haraka ,w atu wanaitengeneza vizuri na kuhakikisha kiafya ya shamba ikosawa na kuleta manufaa yake.

Soko hili lina mboga kwa wingi. Kuna matunda ya ndizi, mhoga, nyanya ma menginevyo mengi. Watu wananunua kwa wingi kwa sababu inatumika kwa kila siku na kila wakati

Limetekezwa moto, ndizi lote lilikuwa limechomeka zingine zimeanguka. Mkulima huyu ameingia hasara kubwa na kukosa shamba lake mbali lilitekezwa na moto.

Maana ya ng'ombe ni maziwa. Ng'ombe hii ina maziwa nyingi kwa sababu inapata chakula vizuri na afya yake liko sawa. Mtu analisha ng'ombe ili apate maziwa yake kisiku na kuiuza vizuri.

Maziwa ya ng'ombe inasafirishwa kutoka kijiji moja hadi ingine. Yanapelekewa na wana, watu ambao wanahitaji kwa masiku yao, ili wapate manufaa yao ya kisiku.

Ndizi hili halijaiva bado inakatikakatika na pia iko na faida nyingi sasa hivi. Inaweza pikwa na kuliwa kwa kutumia chumvi na maji bora.

Mkulima huyu anavuna ndizi Mhoga anaipeleka shambani na kuuzia watu ili apate pesa yake ya siku na ahakikishe kwamaba amepata malipo yake bora ya siku yake.

Haya ni mfarIja wa kukamua ng'ombe. Maziwa yanawekwa kwa mahali nzuri ambapo mnyama analishwa na pia analeta maziwa mengi kwa watu kusaidia vizuri.

Ng'ombe anafungwa huko ndani ili apewe madawa. Dawa haya inaweza kuumiza minyoo na madudu ambayo yanaumiza mnyama mwili yake na kufanya mnyama haziwe na maji maziwa ya kutosha

Ndizi bado haujaiva anaiweka mahali iive kwa namna mzuri ambapo watu wanaweza tumia. Inalindwa vizuri na isiwe na uchafu na pia madudu yasiweze kuingilia.

Kuna wadudu wameingia shamba hili. Mmea hii imepasulika sana. Wadudu wametoboa toboa. Daktari anapeleka dawa ili iweze kupewa shamba hilo na mimea iwe sawa.

Inasafirisha ndizi kutoka shambani hadi sokoni. Watu wanauza ndizi ili wapate pesa yao ya siku na kuipata malisho bora kwa watoto wao na pia kiafya yao.

Ng'ombe hao wanalishwa na kuekewa nyasi. Wanaikula nyasi ili wawe afya bora. Pia wanalishwa na kufanyiwa hali yao ya afya juu ili wawe na maziwa mingi pia walete nyama.

Shamba hili linangara sana. Kuna usafishaji wa hali ya juu. Mmea umepandwa kwa laini, watu wanahakikisha ya kwamba ndizi imemea kwa kila upande. Maji yanapewa kila siku ili yamee haraka.

Ng'ombe hawa wamelala, wameingia mahali pao pa kulala baada ya kutoka malishoni, wanaichukua muda na kupumzika na kulala vizuri, mahali hii ni safi wanyama wanapenda sana kuishi.

Anapea mafunzo kwa watu ambao wanashuhudia kwa hali ya kilimo na mifugo ya watu. Watu hawa wanachukua elimu kutoka mkubwa ili wawe na manufaa mingi na wapelekee watu habari nzuri.